Shamba lenye mazao likiwa limefungiwa mabomba mbalimbali, ambayo yanaelekea shambani kwa ajili ya kupeleka maji na umwagiliaji.

Mnyama twiga akiwa katika msitu, akiwa amezungukwa na miti mbalimbali akiwa anakula maja ya miti hiyo.